Hili picha linaonyesha wanariadha ambao wanajiandaa katika mbio wakiwa katika uwanja. Pia kuna mashabiki ambao wanaangalia mchuano huu wa mbio katika uwanja huu. Pia ninaona watu wa Athletics Kenya wako wakiwa wamejiandaa pia.

Katika picha hili namuona rais wa Kenya William Samoei Ruto, ambaye anasalamia majaji wa Kenya akiwemo pia kwa umbali aliyekuwa waziri Ababu Namabwa, naona jaji mkuu Martha Koome.

Katika picha hili naona wachezaji wa voliboli wa nchi ya Kenya ambayo kuna mwingine jersey yake na nambari kumi na tatu, mwingine nambari kumi na tano ambaye pia ameshikilia mipira ya voliboli katika mabega yake pia naiona wachezaji hao ni wachezaji dhabiti sana ambao wamejianda kufanya shuguli zao za kawaida.